Ng'ombe wanne, wawili weupe, mmoja mweusi na mwingine wa rangi ya kahawia wamesimama kwenye taka wakila uchafu uliozagaa. Chini kumejaa taka na nyuma yao Kuna reli ya chuma.

Sahani tatu za duara za rangi nyeupe zimewekwa juu ya uso tambarare ya rangi nyeusi. Kila sahani ina aina tofauti ya chakula. Moja ina mishikaki miwili ya nyama, kipande cha limau na wali pembeni. Kila sahani ina kijiko cha chuma kilichochomekwa kwenye chakula.

Kikapu cha mianzi kimejaa maandazi ya kahawia ya dhahabu yaliyopikwa vizuri na kuonekana laini kwa ndani. Kikiwa kimewekwa juu ya kitambaa cha gunia, huku pembeni kukiwa na nazi na ua jeupe wa mapambo.

Vitafunwa vilivyokaangwa ambavyo vinaonekana kuwa bajia, vimepangwa kwenye trey ya chuma iliyofunikwa kwa magazeti ambavyo vinaweza kusaidia kunyonya mafuta yaliyosalia. Rangi ya kahawia ya dhahabu na chembechembe za kijani zinaonyesha kuwa vimechanganywa na viungo na majani ya mboga.

Beseni za plastiki za kijani zimewekwa juu ya uso tambarare uliopandishwa. Zimepangwa kwa mistari. Zote zimejazwa hadi ukingoni na viungo tofauti vya rangi tofauti. Kuna mwanaume amesimama ndani ya duka.

Vikapu vidogo vya plastiki vilivyojaa viungo tofauti vya chakula, kila kimoja kikiwa na rangi na muundo tofauti. Baadhi ya viungo ni vya unga kama pilipili ya unga manjano, curry powder na viungo vya kahawia au nyeusi ambavyo vinaweza kuwa madalasini. Pia kuna vikapu vyenye majani yaliyokauka na kusagwa. Vyombo vya kupimia au kuchota viungo hivi vimewekwa juu ya baadhi ya vikapu.

Sahani ya buluu yenye umbo la mstatili imewekwa juu ya trei ya duara ya rangi nyeusi ikiwa na vyakula vya aina tofauti vikiwemo saladi na bakuli mbili zenye michuzi tofauti. Mtu anaishikilia trei hiyo.

Pweza mkubwa akiwa anachomwa juu ya jiko la makaa ukiwa umezungukwa na mishikaki ya nyama tofauti. Mandhari ya nyuma ni ya ufukwe wenye bahari ikionyesha mandhari ya kupendeza ya upishi wa pwani.

Ng'ombe wawili wa rangi ya kahawia nyepesi wanapita kwenye mfumo wa kisasa wa kuoshea ng'ombe. Mfumo huo unaonekana kuwa nje katika mazingira yenye jua na ukame, huku kukiwa na uoto mchache unaonekana nyuma. Ng'ombe hao wamejaa maji, jambo linaloonyesha kuwa wananyunyiziwa maji wanapopita kwenye muundo huo.

Mtu ameketi kando ya meza iliyo na aina tofauti za vyakula vilivyowekwa kwenye sahani za aina tofauti. Zikiwemo sahani za duara iliyonyooka za chuma, sahani za duara ya chuma na sahani nyingine zilizotengenezwa kwa vifaa tofauti. Kuna vikombe viwili, kila kimoja kikiwa na kinywaji cha aina tofauti.

Ndoo kadhaa za plastiki zilizo wazi zimepangwa kwa mistari. Zote zina viungo tofauti vya rangi tofauti. Baadhi zimefunikwa kwa vifuniko vya plastiki vilivyo wazi, zingine ziko wazi. Pembeni mwa ndoo hizo kumeandikwa "Vegetable Curry" na nyingine, "cinnamon" pamoja na majina mengine.

Ndoo kadha za plastiki zilizo wazi zimepangwa kwa mpangilio kwenye sehemu tofauti. Baadhi zimefungwa kwa vifuniko vya plastiki vilivyo wazi na nyingine ziko wazi. Zilizoko wazi zina viungo tofauti vya rangi tofauti. Karibu unaweza kuna vikapu vikubwa vilivyojaa hadi ukingoni. Upande mwingine kuna vifungashio vidogo vilivyopangwa juu ya vingine. Na pembeni yake kuna makopo mekundu kadhaa.

Mwanamume aliyevaa shati la rangi nyeusi na nyeupe anashika kisu kikubwa na kijiko kikubwa na anajaribu kukata kipande cha nyama kutoka kwenye nyama kubwa ya kuchoma iliyowekwa imesimama kwenye fimbo. Kuna watu wengine wanaonekana katika maandhari ya nyuma.

Sehemu ya soko ambapo kuna ndoo kubwa za plastiki zilizopangwa kwa mistari, kila mmoja ikiwa na aina tofauti za viungo vya rangi tofauti. Na zimewekwa juu ya sehemu tambarare iliyoinuliwa. Kuna watu wanapita sokoni na karibu kuna mwanaume aliyevaa shati jeusi, na kofia nyeupe akiwa anatabasamu.

Mwanaume aliyevaa fulana ya buluu yenye maandishi ya kichina mgongoni na kofia ya rangi mchanganyiko anatembea barabarani huku amebeba mfuko wa plastiki upande wa kushoto kuna kibanda cha mbao kilichofunikwa na mabati.

Ndoo kadhaa za plastiki za uwazi zimewekwa chini na kila moja ina aina tofauti za viungo vya rangi tofauti, tatu kati ya hizo zimefungwa kwa vifuniko vya plastiki vya uwazi ilhali zingine zimeachwa wazi na mbili kati ya hizo wazi zina vijiko viwili vikubwa vya plastiki vya buluu ndani yake.

Kwenye sahani nyeupe kuna mlo wa samaki mzima aliyekaangwa na kufunikwa na mchuzi uliopikwa na nyanya na kitunguu pamoja na viungo. Pembeni yake kuna wali wa mboga wenye rangi tofauti, kipande cha limau, kipande cha tango kilichokatwa vizuri na maua ya karoti pamoja na majani ya giligilani kwa mapambo.

Sahani ya duara ya rangi nyeupe imewekwa juu ya uso tambarare mweupe ikiwa na wali juu yake na bakuli dogo la duara jeupe katikati lenye mchuzi ndani, pembeni ya sahani kuna vipande vitatu vya nyama.

Wanaume wawili waliovaa makoti meupe ya maabara na neti nyeupe za nywele wamesimama wakizunguka jiko lenye sufuria kubwa juu yake. Karibu nao kuna mwanamke aliyevaa koti jeupe la maabara na neti nyeupe ya nywele, ameketi kwenye kiti cha plastiki cha kijani. Wote wamevaa buti jeupe za mpira.

Kundi la wanaume wakiwa katika eneo la biashara ya chakula cha barabarani, mwanaume aliyevaa fulana nyekundu na suruali nyeusi anaonekana akikaanga samosa au maandazi kwenye kikaangio kikubwa cha mafuta kinachowekwa juu ya jiko, karibu na kikaango kuna kikapu cha plastiki. Wanaume wengine wamesimama wakinunua vyakula vilivyokaangwa huku meza ikiwa na vifurushi vya chakula vilivyowekwa tayari kwa kuuza.

Mwanaume, aliyevaa shati jeupe na kofia jeupe, anasimama akiegemea uso ambao umewekwa ndoo zilizojaa aina tofauti za viungo vya rangi tofauti zimepangwa kwa safu. Kuna watu kwa mandhari ya nyuma.

Mashine ya kukamua miwa ili kutoa juisi yake inaonekana. Kipande cha miwa kimeingizwa kati ya seti ya magurudumu yenye meno yanayozunguka ili kukandamiza na kutoa maji ya miwa. Mashine inaendeshwa kwa mkono kupitia gia kubwa upande wa kushoto na mtu aliyevaa fulana ya njano anaonekana akiendesha mashine hiyo.

Sahani ya duara iliyonyooka ya chuma iliyowekwa juu ya uso tambarare imeekwa saladi na mishikaki michache ya nyama juu yake na kwa mandhari ya nyuma kuna viti vya mbao vinavyoonekana.

Kwenye sahani ya rangi ya samawati kuna vipande vya mgogo wa kukaanga vilivyofunikwa na unga wa manjano, pembeni kuna kachumbari ya kabichi iliyochanganywa na karoti mbichi, katikati ya sahani kuna mchuuzi wa rangi ya kahawia wenye vipande vidogo vya kitunguu mwekundu na karibu nao kuna tende chache kama kitoweo cha upande.

Eneo la mapumziko lenye mandhari tulivu kuna miti mirefu ya minazi ikipunga upepo, nyasi na mimea ya kijani kibichi pamoja na majengo yenye paa ya makuti yanayoashiria usanifu wa kiasili wa maeneo ya pwani. Kuna sehemu yenye bwawa la kuogelea upande wa kushoto pamoja na viti vya mapumziko chini ya kivuli cha hema.

Ndoo kadhaa za plastiki za uwazi zimewekwa chini na zote zina aina tofauti za viungo vya rangi tofauti. Nyuma yake kuna vyombo vidogo na vya ukubwa wa kati vya plastiki vya uwazi, kila kimoja kikiwa na aina tofauti za vyakula, vikiwa vimepangwa juu ya vingine.

Sahani nyeupe ina ugali pamoja na samaki mzima wa kukaangwa uliopakwa mchuzi wa nyanya wenye vitunguu na pilipili hoho. Sahani imetandikwa vipande vidogo vya karoti kama mapambo.

Ufukwe wa bahari wenye mchanga mweupe, na mashua ndogo za kienyeji zilizotengenezwa kwa miti, zikiwa zimeegeshwa kwenye pwani. Nyuma yake kuna miti mingi ya minazi na majani ya kijani kibichi. Pia kuna zana za uvuvi kama nyavu na vizimba vya samaki vikiwa vimewekwa pwani. Sehemu ya mchanga ina majani ya baharini na mimea inayoota kando ya ufukwe.

Eneo la usambazaji wa maziwa ambapo wanaume wawili wamesimama karibu na pikipiki zilizopakiwa mitungi mikubwa ya chuma ya maziwa nmmoja amesimama kando akiwa ameshika pikipiki, huku mwingine akiwa amekaa kwenye pikipiki yake iliyoegeshwa mbele ya geti la rangi ya kijani. Mbele kuna mtungi mkubwa wa maziwa ulioonekana kwa karibu.

Mfugaji aliyevaa ya kinga ya njano pamoja na kufia ngumu na glavu akitumia pampu ya kunyunyizia mgongoni yenye maandishi, Farmit kumnyunyizia ng'ombe dawa. Hii inaonekana kuwa ni shughuli ya kudhibiti wadudu au kuzuia magonjwa ya ngozi kwa mifugo.

Mwanamke aliyevaa blauzi nyeupe na kushika bomba la kijani analielekeza bomba hilo kuelekea ng'ombe mwenye pembe anayesimama mbele yake. Yupo ndani ya banda la ng'ombe lenye ng'ombe kadhaa.

Samaki mzima aliyechomwa amepangwa kwa sahani ya kijani yenye vishikio viwili. Juu ya samaki kuna vipande vya limau vilivyopangwa kwa mstari. Pembeni ya sahani kuna bakuli vidogo vya chuma vyenye viungo na mchuzi tofauti. Sahani imewekwa juu ya kiti cha plastiki cha rangi nyekundu.

Soko la samaki ambapo samaki wengi wamepangwa kwa mistari juu ya kitambaa cha bluu ardhini wafanyabiashara wawili wanaonekana wakishika na kupanga samaki hao huku wengine wakiwa nyuma wakihudumia wateja.

Njia ya mchanga inayopitia kati ya eneo lenye majani mengi ya kijani ikielekea kuelekea baharini. Upande wa kushoto na kulia wa njia kuna miti mikubwa inayotoa kivuli huku mbele kukionekana nyumba chache zenye mapaa ya makuti na bati.

Mwanaume aliyevaa kofia nyekundu na fulana nyeusi amesimama nyuma ya meza yenye aina tofauti za vyakula, ikiwa ni pamoja na pizza , viazi vilivyokarangwa na mkate na vitafunwa vingine. Amevaa glavu ya plastiki nyeusi mkononi na anachukua chakula kutoka meza hiyo. Nyuma yake kuna banda lenye paa la rangi ya kijani na nyeupe na watu wengine wakiwa karibu.

Makopo tofauti ya rangi na ukubwa tofauti yamewekwa juu ya uso tambarare, kila moja ikiwa na aina tofauti za vyakula. Yamepangwa kwa mistari. Kimoja kati yao kimefanywa kwa nyenzo tofauti na mengine.

Nyumba ya ghorofa mbili yenye rangi nyeupe ikiwa na ngazi katikati ya rushani ndogo, mbele kuna bustani yenye nyasi ya kijani na vichaka pamoja na mti mkubwa wenye matawi yanayosambaa. Kuna njia ya mawe inayopita katikati ya bustani kuelekea kwenye lango dogo lililojengwa kwa zege jeupe.

Kijana anakata nazi akitumia kisu kikubwa , akiandaa kutoa ganda au kufungua ili kutoa maji na nyama ya . Avaa shati nyekundu na kofia nyeusi iliyovaliwa nyuma. Nazi ziko kwenye kikapu iliyowekwa juu ya baiskeli na kuna magunia yaliyojaa nazi yakiwa yamefungwa kwenye baiskeli hiyo.

Mhudumu aliyevaa fulana nyekundu anahudumia sahani zenye mchele, mboga za majani na mchuzi wa maharagwe vyote vikiwa kwenye tray ya rangi nyeusi. Chakula kimepikwa vizuri na kupangwa kwa mpangilio huku mwanga wa asili ukiangazia.

Kwenye sahani wa kwanza kuna wali wa rangi mbili uliopambwa na mchuzi wa nyama na saladi ya nyanya ukiambatana na chupa ya soda aina ya Fanta. Sahani ya pili inayoshikiliwa na mhudumu aliyevalia shati la rangi nyekundu na beji ya jina Hamisi ina mboga na viazi vilivyopikwa kwenye mchuzi mwekundu.

Katika eneo la mapumziko kuna bwawa la kuogelea lenye maji ya buluu angavu lililozungukwa na miti mirefu ya mitende karibu na bwawa kuna kibanda cha nyasi chenye nguzo nyeupe kinachotoa kivuli kwenye sehemu ya mawe yenye rangi ya asili. Pembeni kuna kibao cha taarifa za bwawa na nyuma yake jengo jeupe likisimama kati ya miti ya kijani.

Mwanaume aliye vaa mavazi miupe ya kupikia, amesimama nyuma ya meza iliyo inuliwa, na juu yake kuna vyakula vya aina tofauti vikiwemo mishikaki, ndizi, na vitu vingine. Anashikilia sahani kwa mkono mmoja, nyuma yake kuna watu wengine wanauoza aina tofauti za vyakula.

Juu ya sahani nyeupe kuna kikombe kidogo cha kauri chenye maharagwe ya dengu yaliyoiva kwenye mchuzi wa rangi ya manjano wenye viungo. Juu yake kikiwa kimepambwa na pilipili mbichi ya kijani. Pembeni ya kikombe hicho kuna vipande vinne vya maandazi vilivyokaangwa hadi kupata rangi ya dhahabu na ngozi iliyokolea, vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri kuzunguka kikombe hicho.

Aina tofauti za viungo vilivyowekwa kwenye vyombo vya plastiki vinaonekana, baadhi vinaonekana vikiwa kwenye umbo la unga na vingine vikiwa mbegu mzima au vipande vidogo vilivyokauka.

Kibanda chasoko zina sahani za plastiki zenye samani tofauti. Samaki wadogo, samaki wakubwa na kamba. Samaki wamepangwa vizuri kwenye bakuli na mizani pamoja na vifungashio vinaonekana nyuma.

Chakula kimepangwa mezani kikijumuisha samaki aliyechomwa hadi kuwa na rangi ya kahawia ya kuvutia akiwa amelala kwenye sahani ndefu nyeupe na kipande cha limau pembeni. Pamoja na samaki mwingine aliyepikwa kwa mchuzi wa nazi wenye rangi ya machungwa na viungo pamoja na mboga za majani zilizokatwa kachumbari yenye nyanya na vitunguu na sahani ya ugali mweupe uliopikwa vizuri.

Sanduku kubwa tano ya plastiki yamewekwa juu ya uso tambarare, matatu kati yake yakiwa yamepinda. Yote yana samaki wa aina tofauti. Karibu nayo kuna beseni la plastiki la rangi nyeupe na buluu, vimewekwa chini ya kivuli.

Mandhari yenye miti mikubwa na majani mabichi. Kuna barabara ya mawe inayoelekea mbele kupitia bustani safi. Upande wa kulia kwa njia kuna bendera ndefu yenye maandishi ya, Taifa Care, pamoja na nembo na majina ya wadhamini tofauti.

Soko la samaki lenye shughuli nyingi lina watu wengi wakijihusisha na ununuzi na uuzaji wa aina tofauti za samaki. Meza kadhaa zimepangwa na samaki wapya. Watu walioko karibu na meza hizo wanashughulika kwa bidii kushika, kuonyesha na kuchunguza samaki.

Njia ya udongo inayopitia kati ya eneo lenye uoto wa kijani ikienda kuelekea kwenye sehemu ya miti mingi na nyumba dogo lenye paa la bati. Kwa mbali mnara wa mawasiliano unaonekana ukisimama juu ya mandhari, huku anga likiwa na mawingu mepesi ya kijivu.

Ng'ombe anakamuliwa kwa kutumia mashine ya kisasa ya kukamua maziwa. Mashine hiyo imeunganishwa kwenye kiwele cha ng'ombe kupitia vikombe vinavyonyonya, kisha maziwa ya kusukumwa kupitia mirija kuelekea kwenye chombo cha kuhifadhia. Nyuma yake kuna ng'ombe mwingine ambaye pia yupo kwenye zizi, labda akisubiri kukamuliwa.

Mishikaki ya nyama iliyo ng'arishwa vizuri kwa kuchomwa ikiwa imetandikwa juu ya vitoweo. Nyuma yake kuna sahani kubwa yenye viazi vya kukaanga vilivyo na rangi ya dhahabu na ukoko wa kuvutia. Pembeni zaidi kwenye sahani ndefu kuna mishikaki ya kamba wenye rangi nyekundu.

Wanaume wawili wanaosha ng'ombe wakitumia maji yanayotirika kutoka kwenye bomba maalumu na brashi za kusugua. Ng'ombe mmoja wa rangi ya kahawia na mwingine mweusi mwenye alama za nyeupe wamesimama ndani ya kizimba cha chuma kinachowazoea kusongea sana. Maji yanamiminwa kwa nguvu kuondoa uchafu mwilini mwa mnyama, huku tanki kubwa la maji likionekana nyuma yao, na mabomba ya plastiki ya rangi ya kijani akipita juu ya kizimba hicho.

Mzee amevaa shati la rangi ya machungwa na amekaa nyuma ya meza iliyopangwa samaki wa aina na ukubwa tofauti. Samaki wamepangwa kwa mistari kutoka mbele kuelekea kwake. Nyuma yake kuna mizani miwili ya kupimia, ndoo na masanduku ya plastiki ya rangi tofauti. Juu yake kuna balbu kadhaa za mwanga zikining'inia, na nyuma kuna miti na mazingira ya nje.

Mtu aliyevaa mavazi ya kazi ya rangi nyeusi akimwaga maziwa kwenye chupa ya chuma kwenye bwawa la mbao vyombo vengine vya maziwa viko karibu ikionesha eneo la ukusanyaji au usambazaji wa maziwa.

Chakula cha kifungua kinywa, kimepangwa kwenye sahani nyeupe. Kikionyesha kikombe cha chai ya maziwa, mandazi matatu yaliyokaangwa vizuri, vipande vya viazi vilivyokaangwa hadi kuwa na rangi ya dhahabu, na bakuli ndogo la mbaazi zilizopewa nazi juu yake na kupambwa kwa majani mabichi.

Meza ya kuuza samaki ina viumbe wengine wa baharini, vimepangwa kwa safu kwenye vyombo vya plastiki vya kijani. Kuna aina nyungi ya samaki, wakubwa na wadogo waliopangwa kwa mistari pamoja na kamba, pweza na viumbe wengine wa majini waliowekwa kwa kundi. Wauzaji wanaonekana upande wa nyuma wakiwahudumia wateja.

Sehemu ya soko inaonekana ikiwa na meza pande zote mbili na kati kuna njia ya kupita. Kila meza ina aina tofauti za vyakula zikiwemo samaki wa aina tofauti na mboga zingine. Kila sehemu ina bulb iliyowashwa ikining'inia kutoka juu.

Mkulima aliyevaa mavazi ya kinga ya rangi ya manjano na kofia, anamnyunyizia ng'ombe dawa kwa kutumia pampu ya mgongoni yenye rangi ya njano na buluu, iliyoandikwa, Farmate. Mkulima huyo amevaa pia barakoa na glavu, akihakikisha usalama wakati wa kumnyunyizia. Ng'ombe mwenye rangi ya nyeusi na madoa meupe amefungwa kwenye banda la mbao.

Chakula kilicho kwenye kontena ya plastiki la rangi nyeusi limegawanywa kwenye sehemu kadhaa. Kuna mboga zilizopikwa kama sukuma wiki, maharagwe na mchuzi juu ya wali mweupe, vipande vya ndizi zilizokaangwa na nyama ya kukaanga yenye viungo. Kontena limewekwa juu ya meza ya mbao na pembeni kuna mfuko wa karatasi wenye kifurushi cha chakula kingine na vifaa vya kulia.

Makopo ya mstatili ya ukubwa wa wastani yaliyotengenezwa kwa plastiki yamepangwa juu ya uso tambarare na kila moja lina aina tofauti za vyakula ikiwa ni pamoja na wali, maharagwe ya nyama na wali wa mboga.

Watu kadhaa wakiwa na ng'ombe kwenye eneo la wazi lililo zungushiwa uzio wa mbao, kuna jengo dogo lenye paa la bati na nguzo za mbao linaonekana kuwa njia ya kupitisha au kushughulikia mifugo, mtu mmoja aliyevaa sweta ya mistari anashikilia uzio huku akitazama pembeni wakati wengine wawili wakiwa ndani ya eneo lenye ng'ombe mmoja wao akishikilia kamba nyuma kuna watu wengine wachache walioko mbali kidogo.

Mwanamume aliyevaa barakoa ya buluu amesimama nyuma ya meza iliyowekwa samaki kadhaa, wote wakiwa wameelekezwa upande mmoja. Nyuma yake kuna mwanamke anayetembea akiwa amevaa barakoa ya buluu.

Meza ya kuuza chakula cha baharini mitaani ikiwi na vikapu vya plastiki vyenye aina tofauti za samaki wadogo, kamba, konokono wa baharini na viumbe vingine vya majini. Mbele kuna vyombo vikubwa vya plastiki vyenye miguu ya kuku iliyopikwa kwenye mchuzi wa viungo na kamba wakubwa walioloweka kwenye mchuzi mkali.

Mwanaume anaonekana katikati ya kibanda akionyesha viungo tofauti na bidhaa nyingine, bidhaa zimepangwa kwa mpangilio mzuri huku viungo vikiwa vimejazwa kwenye bakuli na vyombo vikubwa vya plastiki rangi zake angavu zikionekana wazi. Bidhaa vingine kama vile vitungu zinaonekana nyuma.

Sahani mbili za duara za chuma zimewekwa ju ya uso wa bluu uliofunikwa kwa vigae, sahani moja ina vyakula na sahani nyingine ina bakuli mbili za chuma kila mmoja ikiwa na aina tofauti za mchuzi kando yake kuna glasi ya juisi.

Mfugaji ameketi karibu na kiwele cha mnyama akitumia mikono yake kutoa maziwa ndani ya ndoo ya chuma, ng'ombe yupo kwenye banda lililoandaliwa kwa ajili ya shughuli hio na mnyororo mdogo umetumika kumzuia asisongee.

Samaki wa kukaanga wa ukubwa wa wastani umewekwa kwenye sahani ya mviringo kidogo na kando yake kuna nyanya na vitunguu vilivyokatwa vipande pamoja na vipande vya limau kando yake. Kando yake kuna bakuli la mchuzi pia kuna sahani nyeupe mviringo ambayo imewekwa vijiko na uma juu yake.

Chakula kilichopangwa vizuri kwenye sahani ya mstatili ya rangi nyeusi juu ya meza ya marumaru nyeupe. Kuna wali wa rangi ya kahawia nyekundu uliotiwa viungo na kupambwa kwa majani mabichi. Vipande vitatu vya nyama iliyochomwa yenye rangi ya machungwa, saladi safi yenye nyanya, vitunguu na tango, pamoja na bakuli mbili dogo zenye mchuzi mwekundu na kionjo cha rangi ya manjano machungwa.

Mishikaki ya aina tofauti ikiwa imepangwa kwenye jiko la kuchoma zikiwa na rangi tofauti kama ya manjano, nyekundu na kahawia. Nyuma yake kuna vyakula vingine kama ndizi, chapati na samaki.

Pwani yenye mchanga mweupe inaonekana ikiwa na mabaki ya majani ya mwani iliyosambaa juu ya uso wa mchanga. Nyuma kuna miti ya minazi na mengine yenye majani mengi ya kijani pamoja na majengo yenye paa za makuti yaliyofichwa sehemu na miti.

Mwanamke aliyejifunga shuka la buluu amevaa suruali ya buluu na ameketi kwa kuchuchumaa, anatabasamu huku akipinda mbele, mbele yake kuna ng'ombe ambaye anamkamua maziwa ndani ya chombo cha chuma.

Wanawake kadhaa waliovaa vitambaa vya kichwani wameketii mahali pamoja katika eneo la wazi, wakiwa na mabeseni makubwa meusi yaliyo mbele yao, yaliyojaa samaki wa aina tofauti waliopangwa vizuri. Wote wameelekeza nyuso zao upande mmoja na wanatabasamu. Mwisho wa mbali kuna mwanaume amesimama.

Mwanaumenaliye valia nguo nyeusi na rangi nyekunde amechchumaa kando ya nyumba na inaonekana anakamua ngombe na anamwaga kweye chombo wazi ngombe huyo amesimama kati ya nguzo za mbao.

Ugali mweupe uliopikwa vizuri na samaki mzima aliyepikwa kwa mchuzi wa nazi wenye rangi ya manjano na viungo vya rangi ya majani kibichi pembeni kuna kachumbari yenye nyanya nekundu vitunguu vikubwa vya zambarau na pilipili mbichi.

Sahani mbili za duara iliyonyooka zimewekwa juu ya uso wa vigae vya buluu, kila moja ikiwa na aina moja ya chakula. Mbele yake kuna glasi mbili za juisi, moja ikiwa na juisi nyekundu na nyingine ikiwa na juisi ya manjano. Pia kuna sahani ya duara iliyonyooka ya chuma yenye vijiko na uma vilivyowekwa juu ya kitambaa cha mezani.

Bakuli lililojaa maandazi ya rangi ya dhahabu yaliyoiva vizuri na kuonekana laini lakini yenye ukoko wa nje. Mbele yake kuna bakuli mbili za supu ya maharagwe ya kahawia yaliyopikwa kwa mchuzi mzito wa krimu na kupambwa na majani mabichi. Pembeni kuna unga wa ngano wa self raising kwenye pakiti ya kilo mbili, pamoja na mti wa kusagia unga na stendi ya mbao ya karatasi ya jikoni.

Uso umegawanywa katika sehemu na kila sehemu una aina tofauti za samaki, kwenye baadhi ya sehemu hizo kuna mabeseni ya plastiki ya duara na beseni moja ina samaki wachache ndani yake.

Mwanaume aliyevaa shati la buluu ameketi nyuma ya meza ya duara yenye sahani kadhaa zenye vyakula za aina tofauti. Mkono wake mmoja umenyoshwa kuelekea kwenye moja ya sahani na anaonekana akichukua chakula na kujaribu kukifunga kwenye kipande cha Karatasi alichoshikilia kwa mkono mwengine.

Kwenye sahani kubwa ya duara kuna wali wa rangi mbili, mweupe, na wenye mchanganyiko wa manjano na nyekundu. Unaopambwa na majani ya coriander . Katikati ya wali huu kuna mchuuzi mzito wa rangi ya kahawia nyekundu uliojaa vipande vya nyama na viazi vilivyopikwa vizuri.

Vitafunwa na vyakula tofauti vilivyowekwa kwenye rafu ndani ya kibanda cha chakula. Juu kuna mishikaki na viazi vya kukaanga, katikati kuna nyama iliyo kaangwa na vitafunwa na chini kuna sambusa na mandazi ya mayai yaliyokaangwa.

Watu watatu wamesimama kwenye banda la chakula ambapo mmoja wao ameshika pweza juu ya grili. Mwengine anapika nyama kwenye mishikaki na mezani kuna saladi, viungo na chupa za michuzi huku mazingira yakionyesha shughuli za maandalizi ya chakula cha barabarani.

Samaki wakubwa kadhaa wamewekwa chini na kuna watu wamesimama na wengine wamekaa kuzunguka eneo hilo, mwanaume mmoja amevaa kanzu nyeupe na kofia na amesimama mbele ya mwanaume mwengine aliyevaa kanzu nyeupe, kofia na miwani.

Ng'ombe wanne wenye rangi ya nyeusi na nyeupe, kila mmoja akiwa na tagi ya manjano kwenye masikio yake. Wako ndani ya banda kubwa la ng'ombe, mbele yao kuna sehemu ya kunywea maji, iliyojaa hadi ukingoni. Banda hilo lina sehemu za wazi na paa.

Mwanamke aliyesimama nyuma ya meza ndefu akiwa ameshika kifungashio kidogo akipaki vyakula tofauti, juu ya meza hiyo kuna sahani kadhaa za chuma zenye umbo la mviringo mrefu, kila mmoja ikiwa na aina tofauti za vyakula, nyuma yake wanaonekana watu wengi.

Sahani kubwa ya pilau iliyopikwa vizuri ikiwa na vipande vikubwa vya nyama juu yake kati ya sahani kuna bakuli dogo lenye mchuzi wa rangi ya kahawia unaonekana kuwa na ladha pembeni ya pilau kuna kachumbari yenye nyanya, vitunguu na pilipili hoho zilizokatwa.

Meza ya chakula. Kuna sahani tatu kubwa, moja akiwa na mchanganyiko wa nyama zilizochomwa na kukaangwa pamoja na vipande vya mboga mbichi na michuzi midogo. Nyingine ikiwa na wali wa rangi mbili uliopambwa na nyama ya mchuzi na kachumbari na mchuzi wa nyanya. Na ya tatu ikiwa na wali mweupe katikati uliosindikizwa na kamba wa mchuzi wa nazi na mboga zilizopikwa, pamoja na vipande vya limau na mboga mbichi pembeni.

Kwenye meza yenye kitambaa chenye michoro ya maua, chai ya rangi nyeusi inamiminiwa kutoka kwenye birika la chuma hadi kwenye kikombe kidogo cha kauli. Huku kikombe kingine kikiwa tayari kimejazwa na kuwekwa kando.

Kwenye soko la wazi, meza zimepangwa zikiwa zimejaa samaki waliokaushwa na wengine waliokaangwa pamoja na dagaa waliowekwa kwenye ndoo na vikapu. Wauzaji wameketi mbele ya bidhaa zao huku jua likitua likitoa mwanga wa machweo unaoangaza eneo lote la soko.

Kwenye meza ya kijani kuna sahani yenye chapati mbili zilizo jazwa nyama na mboga zilizo katwa na viazi vilivyo katwa vipande virefu na saladi ya mboga mbichi. Pembeni kuna glasi ndefu yenye juisi nyekundu, pamoja na bakuli tatu vidogo vya mchuuzi wa kijani, kahawia na ni mweupe.

Mandhari ya ufukwe wa mchanga mweupe uliopakana na maji tulivu huenda ni sehemu ya mto ndogo, kwenye upande wa pili wa maji kuna miti ya mikoko na uwoto wa kijani kibichi huku nyuma zaidi kukionekana mitende na misitu.

Kwenye sahani kuna mlo unaojumuisha maharagwe yaliyochemshwa na kuchanganywa na tui la nazi au maziwa ya nazi. Vipande viwili vikubwa vya vitafunwa vya kukaanga vya umbo la pembe tatu ambavyo vinafanana na maandazi au sambusa pamoja na kipande kimoja cha soseji iliyokaangwa.

Kwenye meza kuna vyombo vitatu vya chakula. Kimoja kikiwa na biriani yenye mchanganyiko wa mchele, nyama na viungo tofauti. Kingine kikiwa na kachumbari yenye vitunguu, matango na radishi . Na cha tatu kikiwa na mchuzi wa mtindi uliochanganywa na viungo, unaoweza kutumika kama kiungo cha biriani.

Sahani ya chuma yenye umbo la duara, una mishikaki kadhaa ya nyama iliyochomwa na kupata rangi ya kahawia yakuvutia. Vipande vya nyama vimepandwa kwenye mishikaki ya chuma na miti ikiwa na uso wa nje uliochomeka kidogo.

Soko la samaki, lina samaki wakiwa wamerundikwa juu ya masanduku ya plastiki na meza za muda, tayari kuuzwa. Wafanyabiashara na wateja wanaonekana wakihusiana kwenye shughuli za kuuza na kununua, huku wengine wakisafisha au kupanga samaki.

Zizi la ng'ombe limegawanywa sehemu kadhaa, na sehemu moja kuna ng'ombe wanne, wenye alama za rangi ya kijani maskioni mwao. Wenye rangi mweusi na mweupe. Zizi hilo lina paa juu yake.

Kwenye sahani pana ya mraba, kuna mpangilio wa kamba waliopikwa na kuungwa na viungo, wali mweupe ulioandaliwa kwa umbo la duara, kipande cha limau kilichokatwa nusu na kikombe cha mchuzi kilichotengenezwa kwa ganda la konokono wa baharini kikiwa kimewekwa juu ya kipande cha nyanya.

Bakuli za plastiki ndogo zimejaa samaki wa aina tofuati wadogo na wa kati kwa ukuubwa baadhi wakiwa ndani maji na baadhi wamepangwa ya kioneshwa kwa soko la wazi kwa ajili ya kuuzwa na kukula.

Soko lenye rundo kubwa la viungo vya kupikia kila mfuko ukiwa umejaa kwa wingi ukionyesha rangi za kuvutia kama manjano ya kung'aa, nyekundu yenye mwanga na kahawia ya kupendeza. Wafanyabiashara wamesimama nyuma ya bidhaa zao wakiwapimia viungo wateja kulingana na mahitaji yao huku wengine wakichunguza kwa makini ili kuchagua bora zaidi.

Kibanda cha muuzaji wa chakula cha mtaani kimejaa vyakula vya aina tofauti za baharini kuna trei zenye samaki na kuku waliokaangwa, kaa wengi na marundo ya kamba wapya, vyote vikiwa vimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Muuzaji anayeonekana kwa sehemu yupo nyuma ya kibanda.

Mshikaki wa nyama ukiwa unaokwa juu ya jiko la makaa. Vipande vya nyama vimechomekwa kwenye mishikaki ya mbao na vimepikwa juu ya wavu wa chuma huku rangi ya manjano ikionyesha kuwa vimepikwa baada ya kuchanganywa na viungo kama manjano na pilipili.

Sahani yenye mahamri matatu ya rangi ya dhahabu na kikombe cha chai ya maziwa kikiwa na kijiko. Pembeni kuna bakuli dogo lenye mchuzi wa nazi ya kijani na jingine lenye mchuzi wa rangi ya chungwa. Pia kuna sahani ya vitafuno vya viazi vilivyo kaangwa hadi kuwa na rangi ya manjano.

Soko la samaki ambapo samaki wa aina tofauti wamepangwa juu ya meza iliyofunikwa kwa plastiki ya blu. Kuna samaki wakubwa na wadogo kamba na pweza vyote vikiwa vimepangwa kwa makundi. Mtu aliyevaa shati ya blu anaweka kamba kwenye mfuko wa plastiki huku mkono mwingine ukiwa unaonyesha kuelekea kwenye sehemu yenye pweza. Kando, kuna mzani wa rangi ya machungwa unaotumika kupima uzito wa bidhaa.

Ndege mkubwa wa aina ya tai au tumbusi akiwa angani akiruka kwa mabawa yaliyonyooshwa kikamilifu. Mandhari ya nyuma ni ya anga safi ya buluu na upande wa kushoto chini, kuna sehemu ndogo ya matawi ya mti wa mwituni yenye majani machache.

Katika eneo la majengo meupe yenye gorofa mbili, kuna bustani yenye nyasi zilizokatwa vizuri. Miti ya mitende na mimea ya kijani kibichi pembezoni. Njia ya mawe inapita kando ya bustani, huku taa ndogo za bustani zikiwa zimetandazwa kwa mstari na ngazi za nje zikipanda kuelekea ghorofa ya juu ya majengo hayo.

Sahani nyeupe mviringo, yenye wali wa rangi tofauti, mchuzi kidogo, na mboga kando, imewekwa kwenye trei ya rangi nyeusi. Kando yake kuna sahani dogo yenye savieti juu yake, pamoja na uma, kisu, na kijiko vimewekwa juu yao. Kando yake kuna chupa ya Fanta, na glasi iliyojaa kinywaji cha rangi ya machungwa. Mtu anaonekana anashika sahihi hiyo.

Sahani kubwa ya wali wa biriani uliopambwa na mboga mbichi za nyanya na kitunguu pamoja na michuzi ya rangi nyekundu kati ya wali kuna kitoweo cha nyama kilichopikwa kwenye mchuzi mzito wenye viungo na yai la kuchemsha limefichika katikati pembeni kuna sahani ndogo yenye viazi vya kukaanga na seti ya visu na uma pia kuna chupa mbili za soda ya aina ya Fanta.

Kijumba cha kiasili kilichotengenezwa kwa mbao na makuti kinasimama kando ya eneo lenye mitende, kikiwa na meza iliyojaa nazi mbichi zilizokatwa sehemu ya juu tayari kwa kunywa maji yake. Kwenye sehemu ya juu ya kibanda kuna bango lililoandikwa, Coconut, kwa maandishi mekundu na pembeni yake kuna mapambo ya mikeka ya majani yaliyosokotwa. Mchuuzi aliyevaa miwani ya jua anaonekana akishika nazi.

Ng'ombe anakamuliwa kwa kutumia mashine ya kukamulia maziwa mashine hiyo ina mirija inayounganishwa kwenye chuchu za ng'ombe na chombo cha chuma cha kuhifadhia maziwa. Ng'ombe wengine wanaonekana katika maadhari ya nyuma.

Watu wawili waliovaa aproni nyeupe na glavu za mpira nyekundu wamesimama nyuma ya meza iliyo na samaki kwenye trei na beseni. Mmoja wao anafisha magamba ya samaki aliyewekwa kwenye ubao wa kukatia.

Sahani nyeupe ya mstatili imewekwa juu ya meza nyeupe yenye kitambaa cha rangi na michoro ya Kiafrika. Juu ya sahani hiyo kuna vyakula vya baharini, viazi vilivyokatwa na saladi huku vipande viwili vya limau vikiwa pembeni.

Mwanamke ameketi akiwa amevaa fulana ya kijivu, buibui na nguo ya upishi. Anakata samaki kwa kutumia kisu cha buchari na kuweka vipande kwenye sinia ya plastiki pembeni yake, kuna meza yenye masinia mawili matupu ya plastiki na sahani moja iliyo na vipande vya samaki pamoja na samaki kadhaa waliyowekwa mezani.

Mtu anashikilia sahani ya plastiki ya mviringo yenye rangi nyeupe iliyojaa chakula kitamu. Sahani hiyo ina wali kwa wingi, mboga za majani, nyama iliyoiva vizuri, kachumbari, kipande cha chapati na saladi iliyo nakishwa na kipande cha limau, uma wa plastiki umewekwa pembeni mwa sahani.

Ukuta mweupe wa uzio umenyooka, nyuma yake sehemu ya nyumba yenye paa jeupe, pamoja na miti iliyojaa majani ya kijani. Juu ya yote anga la samawati linatanda likipambwa na mawingu machache meupe.

Mwanamke amesimama shambani penye miti, karibu naye kuna maboxi makubwa ya katoni yaliyo funikwa juu. Mbele yake kuna mijane ya ndizi mbichi, naye anatabasamu huku akiwa anaangalia upande fulani.

Zizi lenye ng'ombe kadhaa wakila majani makavu kila mmoja akiwa na chapa kwenye sikio moja. Mwanaume aliyevaa buti jeupe na koti la vumbi la buluu anainama mbele yao karibu na zizi.

Sahani ya mviringo yenye 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑧𝑖 kadhaa imewekwa juu ya sehemu tambarare. Karibu nayo kuna mitungi miwili ya plastiki mmoja una mchuzi na mwingine una s𝑢si nyeupe juu na pilipili ya kijani imewekwa juu yake.

Hifadhi ya wanyama yenye tembo kadhaa wakubwa tofauti wakipita kwenye uwanja wa nyasi, wamezagaa kidogo na kila tembo anamkonga wake ukiwa chini katika umbali fulani kuna mti inayozunguka eneo hilo.

Sahani nyeupe iliyowekwa juu ya uso wa kijivu tambarare imejaa chakula kilichopangwa vizuri. Kuna wali upande mmoja, vipande vya nyama vilivyokaangwa kwa rangi ya kahawia upande mwingine, ndizi iliyoiva ya manjano imewekwa kando ya wali na mchuzi wa rangi ya hudhurungi umezagaa karibu na nyama.

Zizi kubwa la ng'ombe lina ng'ombe kadhaa waliopangwa katika safu mbili na kati yao kuna njia ya kutembea ambapo watu wanapita. Ng'ombe wanakula nyasi zilizo tandazwa sakafuni. Zizi hilo lina nafasi za wazi pembeni kwa ajili ya hewa na na mwanga.

Sahani nyeupe iliyowekwa juu ya mkeka, juu yake kuna samaki aliyeivaa ,mboga za majani za kijani ,nyanya zilizokatwa vipande, kipande cha limau na bakuli dogo lenye mchuuzi.

Bakuli la duara lenye wali 𝑤𝑎 rangi tofauti na vipande vya nyama pembeni vimepambwa na majani mabichi juu limewekwa juu ya sehemu tambarare nyeupe na pembeni kuna kijiko kilicho umbwa na mbao.

Kijana mmoja anauza aina mbalimbali za vyakula kama samosa, maandazi na donati. Vyote vimepangwa mezani katika eneo la wazi. Nyuma yake, duka lenye kuta za chuma za kijani, na watu wawili wameketi.

Mwanaume mmoja anachoma mishikaki. Juu ya jiko kuna sahani ya kubwa ya mviringo iliyo jaa misikaki tayari iliyopikwa na bakuli kubwa la mchuzi. Wanaume wawili wako karibu na jiko na kila mmoja anachukua mshikaki mmoja.

Mwanamume aliyevaa shati la samawati na kofia, anabeba gunia lenye kitu ndani. Anatembea bila viatu katika ua lenye nyumba mbili zilizojengwa kwa udongo na mawe madogo. Kuna miti na nyasi zinazozunguka eneo hilo.

Sahani ya kijani ya mviringo ikiwa na mandazi manne na bakuli la kipekee lenye umbo la paipai lililojazwa chakula. Sahani hiyo imewekwa juu ya uso wa marumaru nyeusi unaong'aa.

Hema lililo wazi, ndani yake kuna meza. Meza moja inavyungu vikubwa vilivyowekwa vyakula vya aina tofauti. Kila chungu kikiwa na kijiko cha kuchotea juu yake. Meza nyingine ina vyungu vidogo vya rangi tofauti. Watu kadhaa wako nyuma kwenye mandhari.

Vivuli vinne vimejengwa katika uwanja. Viwili kati ya hivyo vina paa la makuti, huku vingine viwili vikiwa na aina tofauti ya paa. Kuna miti tofauti eneo hilo ikiwemo miti ya minazi. Jengo linaonekana nyuma ya uwanja.

Sahani nyeupe imewekwa juu ya meza ya mbao, juu yake kuna bakuli lenye maharagwe pamoja na vitafunwa kadhaa vilivyopangwa pembeni, karibu nayo kuna bakuli ndogo lenye supu.

Mifuko kadhaa meupe iliyofunguliwa juu imejazwa kikamilifu aina tofauti za viungo vya chakula kila moja ikiwa na rangi yake ya kipekee kama kahawia ,njano, nyekundu na rangi ya udongo kwenye kila mifuko kuna kijiko kikubwa cha chuma kilichochomekwa juu ya viungo hivyo vikiwa vimepangwa kwa mstari.

Mwanamke aliyevaa ushungi wa rangi ya zambarau kichwani, ameinama juu ya kreti lililowekwa juu ya sehemu tambarare. Ndizi zilizoiva zimetandazwa juu yake. Pembeni yake mtu mmoja amesimama, huku watu wachache na majengo katika mandhari ya nyuma.

Meza ya mbao yenye sahani mbili nyeupe za mviringo za ukubwa tofauti zimewekwa juu yake. Kwenye sahani kubwa kuna bajia na bakuli mbili za mchuzi .Kando yake Kuna sahani ndogo yenye kachumbari.

Sahani nyeupe yenye maandazi matano yaliyopikwa vizuri, yamepangwa kwa mstari wima juu ya uso wa saruji uliosawazishwa. Nyuma yake ndoo nyeupe imeshikizwa juu ya kreti ya soda na pembeni ndoo ya samawati ipo sakafuni.

Meza nyekundu imeekewa katika sehemu ya wazi juu yake kuna sahani nyeupe ya mviringo iliyo na mandazi mawili yaliyokaangwa vizuri pembeni mwa sahani hii kuna bakuli la rangi ya buluu yenye maharagwe yaliyopikwa na kijiko ndani yake.

Mtu mmoja anabeba trei yenye sahani tatu nyeupe. Kila sahani ikiwa na aina tofauti za vyakula. Juu ya trei hiyo pia kuna glasi moja ya juisi ya rangi ya manjano. Mandari nyuma kuna kivuli cheupe.

Sahani ya duara ya buluu, imewekwa juu ya mkeka wa duara kwa kijivu. Juu yake kuna samaki aliyeiva vizuri, na kuvalishwa mchuzi. Wali mweupe na kachumbari zipo pembeni.

Wanawake watatu wamesimama kuzunguka meza ya mstatili yenye waya wa chuma, kila mmoja akiwa ameshika samaki wachache mikononi. Jyuu ya meza samaki wamepangwa kuelekea upande mmoja. Eneo hilo lina paa lenye wazi linaloruhusu mwanga kuingia, na nyuma yao watu wengine wanne wamesimama katika mandhari ya nyuma.

Mwanamke aliyevaa tabasamu huku akiangalia nyuma akiwa amebeba trei nyeusi ya madafu moja likiwa na mrija wa kunywea mandhari nyuma kuna viti vya mbao vilivyopangwa na paa lililojuu lina nafasi za wazi.

Ng'ombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe kwenye ngozi yake yuko ndani ya banda safi akila kutoka kwenye madari wakati huo, mashine ya kukamua maziwa yenye mrija umeunganishwa kwenye matiti ya ng'ombe huyo na imeunganishwa na tanki dogo jeupe.

Mwanamke aliyevaa gauni la waridi na nguo ya upishi ya manjano ameinama akishikilia chombo kikubwa cha mviringo cha chuma juu ya sufuria kubwa ya chuma. Mbele yake kuna mwanaume aliyevaa kofia, anashikilia jerikeni ya kijani na anamimina yaliyomo ndani ya jerikeni hiyo kwenye chombo anachoshikilia mwanamke huyo.

Meza ya kijivu imewekwa juu yake sahani tano za chuma za umbo la yai na sahani mbili za mviringo. Kwenye sahani za chuma kuna kitambaa cha chakula ambacho juu yake kuna aina tofauti za vyakula. Kwenye sahani za mviringo, moja ina kitambaa juu yake kisha bakuli mbili za mchuzi zimewekwa na nyingine zina maandazi matatu.

Vijisemehu vya bati ya mstatili vimepangwa kwa mpangilio na vimejaa aina tofauti za viungo vya chakula vyenye rangi tofauti. Juu ya uso wa meza kuna pakiti ndogo na chupa za plastiki za wazi na ukubwa tofauti kila moja ikiwa na vitu tofauti ndani.

Meza ambayo ikiwa na sinia jeusi juu yake. Zipo sahani mbili za chakula, glasi kadhaa zisizo na kitu na nyingine mbili zenye vinywaji tofauti pamoja na chupa tatu za maji.

Mtu ameshika trey ya rangi nyeusi yenye sahani nne za mviringo za rangi nyeupe kila sahani ikiwa na aina tofauti ya chakula kando ya moja ya sahani, kuna glasi ya juicy ya rangi ya kahawia mtu huyo amesimama sehemu ya juu yenye muonekano wa eneo kubwa la maji.

Plata nyeupe juu ya kitambaa cheusi cha meza, ikiwa imesimamiwa na viombo vya kulia chakula pembeni. Ndani ya plata hio, samaki aliyeiva vizuri amepangwa pamoja na bakuli la wali na jingine lenye supu. Pembeni mwa sahani, kipande cha limau na mboga za majani.

Vikapu vikubwa vilivyojaa samaki wa aina tofauti, vimewekwa juu ya meza chini ya mwavuli mkubwa. Trei ndogo zimewekwa juu ya mitungi ya plastiki ya rangi ya manjano, na zote zina samaki. Wanawake wawili wameketi hapo. Nyuma yao kuna duka lililo na bidhaa tofauti zilizoonyeshwa nje kama mabeseni ya plastiki na ndoo.

Njia ya zege yenye makutano inaonekana ikiwa imezungukwa na miti mirefu na eneo la majani ya kijani linaloendelea kando ya njia hiyo. Njia hiyo inaelekea kwenye jengo lililo mbele na karibu na makutano kuna kibao cheupe cha matangazo kilichosimama pembeni ya njia.

Tumbili ameketi kwenye tawi la mti mkubwa akiwa ameweka mkono mmoja mdomoni kana kwamba anakula au anacheza. Mti huo una matawi mengi yaliyoenea juu yake na yamejaa majani mabichi ya kijani.

Sahani ya kijani ya mviringo iliyowekwa juu ya sehemu tambarare ya kahawia, ina wali wa mboga upande moja na nyama iliyopikwa vizuri upande mwingine. Nyama hiyo imepambwa kwa majani mabichi ya kijani.

Mwanaume amesimama mbele ya meza yenye samaki waliopangwa vizuri juu yake na pembeni yake kuna meza nyingine yenye aina tofauti za samaki. Watu kadhaa wanaonekana kwenye mandhari ya nyuma.

Meza yenye samaki wa kukuaanga kadhaa na tray imewekwa juu yake, mwanamke aliyevaa uproni ameketi nyuma ya meza na mwanamke mwengine ameketi pembeni wake akiweka mkono wake juu ya yule aliyeketi, kuna watu wengine walio nyuma yao.